Kuna mwanamme aliyevaa suti na tai akiwa ameketi kwenye meza akitumia kifaa kinachofanana na kompyut kibao kilichowekwa kwenye staili anaonekana akiguza skrini ya kifaa hicho kwa kidole chake cha shahada na mkono wake wa kushoto, kwenye meza mbele yake kuna kitambaa cheupe na kifaa cheupe.

Kuna mwanamke mwenye nywele za mawimbi na miwani ya duara. Akiwa amevaa sweta ya rangi ya matofali. Anaonekana akitazama kitu nje ya picha labda skrini au mzungumzaji na ameshika kalamu huku akitengemeza kidevu chake kwa mkono wake. Mbele yake kuna daftari, uso wake unaonyesha umakini na labda kutafakari

Ni watu wawili wameketi chini kwenye sakafu ya mbao, labda wakifanya kazi au wakisoma. Mmoja wao amevaa kofia na pamba na anaonekana kushika simu au kifaa kingine, huku mwingine akiwa ameshikilia kitabu au karatasi. Laptop na begi vipo karibu yao, kuashiria kua wako katika mazingira ya kujifunza.

Ni msichana mdogo mwenye nywele zilizo pinda na naonekana mchangamfu akiwa amevaa vipokeo sauti vya maskio ana anasikiliza kifaa cha kidijitali kama vile kompyuta kibao. Anaonekana akishangaa au kuwaza.

Kuna mtu anayeonekana akitumia kompyuta ndogo, iliyowekwa kwenye mapaja yake. Skrini ya kompyuta, inaonyesha mtu mwingine, labda akimfundisha au akitoa mada, akiwa amesimama mbele ya ubao au skrini. Hii inaweza kuashiria kuwa, anayetafuta ni mwanafunzi akifuatilia somo la mtandaoni.

Kuna mwanaume kijana akiwa ameketi kwenye dawati akifanya kazi ya kusoma pengine katika maktaba au ofisi. Anaonekana akiandika kwenye daftari huku kompyuta mpakato ikiwa wazi mbele yake. Nyuma yake kuna rafu na vitabu zilizojazwa ikionyesha mazingira ya kujifunzia au utafiti.

Kuna skrini ya kompyuta au kifaa cha kidijitali kinachoonyesha nembo ya jina Goggle Classroom , nembo hio inaonekana kama ubao wa kijani kibichi na alama ya watu wawili weupe, chini ya nembo hii ya maandishi Goggle Classroom imeandikwa kwa herufi kubwa.

Kuna mwamme mwenye nywele nyekundu na miwani ameketi akitumia kompyuta mkononi pengine akifanya kazi au kusoma. Anaonekana kuwa katika mazingira ya nje au eneo la umma kama vile mkahawa au bustani na kuna watu wengine wasio wazi wazi nyuma yake.

Kuna bango lenye kijiitadi lenye nembo ya Adamu software . Juu chini ya nembo hiyo kuna maandishi makubwa meupe yanayosomeka Explore examples of all use cases . Hii inaonyesha kuwa sehemu hii ni utangulizi au tangazo la majukwaa ya kujifunzia mtandaoni. Upande wa kulia, kwa picha inaonyesha mtu ameketi kwenye dawati na anatumia kompyuta mezani.

Ni mtoto akiwa anatumia komputa kibao yenye kibodi huku mbele yake kukiwa na mchoro wa kijidigitali au ulimwengu, uliozungukwa na gia na mistari inayowakilisha data au muunganisho, na neno E learning linaonekana juu.

Kuna mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa, akiwa amevaa miwani na koti jeusi, akishika na kutazama kompyuta kibao. Anaonekana kuwa katika eneo la nje, labda jukwaani au kituo cha treni, kwani kuna jengo lenye guzo kwa nyuma na muundo unaofanana na behewa la treni.

Ni bango au skrini ya kompyuta inayoonyesha habari kuhusu metaverse na teknolojia ya uhalisia pepe. Katika sehemu ya kati kuna mwanamke mchanga amevaa kifaa cha VR chenye rangi nyeupe, ameziwekwa mikono yake pande zote za kifaa.

Ni kundi la wanaume wakiwa wameketi kuzunguka meza, wote wakiwa wamejikita kwenye kompyuta za mikononi au kua ashiria katika majadiliano. Angalau laptop zao zinaonekana wazi mezani huku baadhi ya watu wakionekana kuzungumza.

Ni mwanamke anayeonekana kuwa mtaalamu wa afya au daktari. Ameketi mezani na kompyuta mpakato mbele yake. Amevalia skrabu za matibabu za rangi ya bluu na stethoscopu shingoni akionyesha taaluma yake.

Inaonyesha dhana ya e-learning au elimu ya mtandaoni ikiwakilisha kompyuta mpakato iliyo wazi na kwenye skrini yake kuna michoro inayoashiria vitu mbalimbali vya kujifunza na mazingira ya mtandaoni.

Kuna komputa ya mpakato iliyo wazi na sikirini yake inaonesha majukwaa mbalimbali ya kujifunza. Kuna dirisha ndogo lenye video inayoonyesha mwalimu au mhathiri akizungumza. Dirisha lingine lina kofia ya kuhitimu ikiashiria elimu ni mingi yana maandishi au maelezo.

Juu kulia, kuna kichwa kikubwa kinachosomeka e-learning platform kinachoelezea wazi lengo la jukwaa hili. Kushoto juu kuna logo ikionyesha mahali ambapo nembo la jukwaa ingekaa. Kulia kwake, kuna menu yenye chaguo kama sign up .

Kuna mtoto amekaa kwenye meza na anatumia kompyuta ndogo ya mkononi. Mtoto huyo anaonekana amevaa fulana ya buluu na uso wake haujaonekana wazi kwani amekaa akitazama kompyuta. Kwenye skrini ya kompyuta kuna maandishi makubwa yanayosomeka kama e-learning .

Ni mchoro wa kijidijitali unaonyesha dhana ya kujifunza au kufanya kazi kwa mbali. Inaangazia skrini kubwa ya kompyuta ambayo ndani yake kuna mwanamke akitoa mada au somo akionyesha kitu kwa ishara.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu nyeusi zilizo pinda na utepo wa pinki kichwani. Anaonekana kuwa kwenye simu ya video au darasa la mtandaoni. Akionekana kuwasiliana na mtu fulani. Akipitia mtandaoni. Mkono wake wa kulia umenyanyuliwa juu, labda akipunga mkono.

Ni wanafunzi wengi wakiwa wasichana wadogo wakitumia vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta kibao na simu mahiri kwa ajili ya kujifunza. Wanafunzi wawili wa mbele wametabasamu na wanaonekana kushirikiana.

Kuna mtu akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato inayotumika kwa masomo ya mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta, neno E-LEARNING linaonekana kwa herufi kubwa likiwa na picha ndogo za ikoni zinazohusiana na masomo mtandaoni.

Kuna mwanamke mwenye nywele za rangi ya dhahabu na miwani akiwa ameketi na anaonekana akifikiri sana. Mkono wake mmoja umewekwa chini ya kidevu chake akionyesha mawazo mazito. Nyuma yake kuna dirisha linaloonyesha mwanga na mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi.

Msichana mdogo akiwa amevaa vipokea sauti vya rangi ya pinki na anatumia kompyuta ndogo. Anaonekana kuzungumza au kuwasiliana na mtu fulani kupitia kompyuta labda akihudhuria darasa la mtandaoni au akifanya mazungumzo ya video.

Kundi la wanaume watano wanaonekana kufanya kazi pamoja kwenye kompyuta za mkononi, wamekaa kuzunguka meza na baadhi yao wanaonekana wakijadiliana au kushirikiana. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi au sehemu ya kazi ya kisasa kwenye ofisi.

Mwanamke ameketi kwenye meza akitumia kompyuta yake ndogo kwa mawasiliano ya video .Kwenye skrini ya kompyuta anaonekana mwanaume akionyesha anaweza kuwa anafanya mkutano wa mtandaoni.

Ni mchoro, unaoashiria dhana ya kusoma kidijitali. Upande wa kushoto, kuna kompyuta pakatwa, yenye maandishi e-learning , kwenye skrini yake ikisisitiza matumizi ya teknolojia, katika kujifunza.

Kuna wanafunzi kadhaa kwa shule za sekondari wakiwa wamevaa sare za shule za rangi ya bluu wakitumia komputa katika labu au chumba cha komputa. Kwenye skrini ya komputa iliyokaribu kuna programu inayoonekana kuwa ya elimu.

Msichana mdogo anaonekana kuwa mwanafunzi akiwa ameketi kwenye meza, na anaonekana akifanya kazi ya shule, au kujifunza, Ana kalamu mkononi na ameinamisha kichwa, akionekana makini au amechoka kidogo. Kuna mrundiko wa vitabu, au madaftari, pembeni yake.

Ni mkono wa mtu ukiwa umeshika kalamu ya kidijitali na kuandika au kuchora kwenye kompyuta kibao. Skrini ya kompyuta kibao inaonekana kung'aa na ina maadishi digital learning hub REIFF. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza kidijitali.

Mazingaira ya kidijitali yanayohusu elimu na utafiti yameundwa kwa mtindo wa 3D, ambapo vifaa mbalimbali vinavyotumika shuleni na kwenye utafiti vimeunganishwa .

Kuna mtu anayefanya kazi na teknolojia ya kisasa, labda katika uwanja wa uchanganuzi wa data au akili bandia AI . Tunaona kompyuta mpakato upande wa kushoto na kompyuta kibao upande wa kulia, huku mtu huyo akitumia kalamu ya jikijitihada kwenye kompyuta kibao.

Kuna mvulana kijana labda wa umri wa shule ya msingi au sekondari ya chini akiwa amevaa hoodie ya kijani kibichi na headfonsi nyeupe kichwani. Yupo ameketi kwenye dawati la mbao akitumia kompyuta mpakato na wakati huo huo akiandika kwenye daftari. Anaonekana akizingatia sana kazi yake akionyesha umakini katika kujifunza au kufanya kazi ya shule.

Kuna watu wawili, mwanamume mzee, na mwanamke kijana, wakiwa wamekaa pamoja, na kutazama kifaa cha kidijitali, pengine kompyuta kibao. Mwanamke huyo amesimama nyuma ya mwanaume huyo, na kuweka mkono wake juu ya bega lake.

Ni mtu akitumia kompyuta ndogo ambayo skrini yake inaonyesha neno E-LEARNING na iko na daftari ya na kalamu ikionyesha dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandaoni au umeme.

Kuna mwanamke akiwa ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo ya HP. Anaonekana akifanya kazi au akijifunza labda akichukua maelezo kwa sababu ako na kalamu mkononi mwake na karatasi mbele yake. Kando yake kuna kikombe cha blue na headphones . Nyuma yake kuna rafu iliyojaa vitabu na vitu vingine. Ana nywele nyeusi fupi na amevaa shati la rangi nyepesi lenye collar .

Chumba chenye kitanda kimoja kikiwa na shuka la buluu lenye miraba .Pia kuna meza ndefu nyeupe na kiti kimoja cheupe chenye sehemu ya nyuma nyekundu. Chumba kinaonekana kuwa na ukuta nyeupe na sakafu ya kahawia.

Chumba cha kisasa cha studio au chumba cha mabweni ya wanafunzi kilichopambwa vizuri na chenye nafasi nyingi. Ndani yake kuna kitanda kilichotandikwa vizuri. Meza ya kusomea au ya kufanyia kazi yenye kiti , eneo ndogo la jikoni lenye makabati na kaunta. Chumba kinaonekana kuwa safi zenye mpangilio mzuri lakini natumia rangi nyepesi.

Ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda hivyo vimetengenezwa kwa mbao zenye rangi nyeusi au kahawia iliyokolewa na vina magodoro au mito yenye rangi ya bluu.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa na meza ndogo yenye viti viwili vyekundu. Karibu na dirisha lenye mapazia ya kahawia, ukuta wa chumba una rangi ya bluu inayokoza kidogo. Kuna vitandiko vya kitanda, vina rangi tofauti tofauti vya kupendeza.

Ni mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea ndani ya ukumbi. Mchezaji mmoja ambaye amevalia jezi nyekundu yuko kati kati ya kurusha mpira kuelekea kikapu.

Kuna viti na madawati kadhaa vilivyopangwa safu kadhaa vikiwa vimeelekea ubaoni. Madawati yanaonekana kuwa ya mbao na fremu za chuma. Upande wa kulia, kuna eneo kubwa jeusi linaonekana kuwa ubao wa kuandikia.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa kinachoonekana kuwa bweni la shule, hosteli au kambi . Vitanda vimetengenezwa kwa chuma na vina magodoro yenye mapambo ya miraba miraba au rangi tofauti. Baadhi ya vitanda vina nguo au shuka zilizowekwa na kuna nguo chache zilizotundikwa kwenye kitanda zikionyesha kuwa chumba kinatumika.

Ni jengo la ghorofa mbili ambalo linaonekana kuwa jengo la makazi au ofisi. Mbele ya jengo, juu ya mlango mkuu kuna uandishi unaosomeka, bagri house. Rangi ya jengo ni nyeupe na rangi isiyokolea.

Ni uwanja wa michezo, labda wa shule au chuo. Wenye alama za kuchezea, mpira wa kikapu. Kuna vijana au watoto kadhaa, wakiwa uwanjani. Wengine wanaonekana wakicheza, au wakizowezwa.

Ni kundi la watu wakicheza soka kwenye uwanja wenye nyasi. Watu hawa wamevaa nguo mbalimbali za michezo. Nyuma yao kuna miti na majengo, na inaonekana ni mchana kutokana na mwanga ulio. Uwanja una nyasi wa kijani kibichi.

Ni ndani ya maktaba au chumba cha kusomea chenye rafu nyingi zilizojazwa vitabu zikipanda hadi kwenye dari la jengo hilo lenye umbo la pembe. Watu wawili wanaonekana wamekaa kwenye meza tofauti.

Ni ukumbi mkubwa ambao unaonekana kutumika kwa ajili ya mihadhara, madarasa au mikutano. Kuna safu ndefu za viti na meza, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Dari ina taa nyingi za miraba ambazo zinaangazia nafasi hio na kuna dirisha kubwa upande mmoja.

Kuna maktaba kubwa na yenye shughuli nyingi iliyojaa wanafunzi au wasomaji. Rafu ndefu zilizojaa vitabu zimepangwa kwa utaratibu nyuma, zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa rasilimali za kusoma. Watu wengi wamekaa kwa meza za mbao wakisoma wakitumia kompyuta ndogo au wakijishughulisha na masomo yao. Baadhi ya viti ni vya rangi za kijani wakichangia kuleta waya zake ni mazingira. Wanafunzi wamevalia mavazi tofauti.

Chumba ndogo cha mwanafunzi au cha mtu binafsi. Chumba hicho kina kuta nyeupe safi na sarafu ya kijavu. Upande wa kulia kuna kitanda kimoja chenye shuka ya kimuundo unaoonyesha mavazi ya kulala.

Chumba chenye vitanda viwili viliyvyofanana, kila kimoja kikiwa na mito iliyopambwa na nyota za buluu na matandiko meupe, na sehemu ya kichwa cha kitanda yenye rangi ya machungwa. katikati ya vitanda hivyo kuna kuta nyeupe zilizo unda nafasi.

Kuna wanafunzi watatu wa kike wakiwa wamevaa sare zinazofanana za rangi ya maroon na sketi za miraba, wakiwa wamekaa kwenye kompyuta mezani. Wanaonekana kuwa katika maabara ya kompyuta au maktaba ya shule.

Ni mito miwili yenye milia iliyolala juu ya kitanda au sehemu yenye kitambaa cheupe. Mto mkubwa zaidi upo mbele na umekolea, ukiwa na milia ya rangi kutoka uti wa kijivu, nyeupe na nyeusi. Mto mwingine mdogo zaidi upo nyuma yake na hauko wazi vizuri.

Ni chumba chenye kitanda cha ghorofa kikiwa na godoro na mashuka yenye rangi tofauti. Shuka za juu zina rangi nyekundu na zile za chini zina rangi ya blue na muundo wa duara. Upande wa kulia wa chumba kuna dirisha lenye mapazia ya rangi ya kahawia.

Ni chumba chenye sakafu ya vigae, kuna kabati kubwa, lenye milango inayometameta, na pia, kuna kitanda kimoja chenye shuka nyeupe. Ukuta wa nyuma, unaonekana kuwa na rangi nyekundu.

Ni chumba chenye kitanda cha ghorofa, Kikiwa na godoro la rangi ya waridi upande wa juu ,na godoro la rangi ya zambarau iliyoivia, upande wa chini .Upande wa kulia Kuna rafu kubwa iliyo sheheni vitu mbali mbali , ikiashiria kuwa huenda ni chumba cha kulala .

Ni chumba chenye vitanda vitatu vikiwa vimetandikwa shuka za rangi ya kijani kibichi na kila kitanda kina mbu wa chandarua uliotandikwa juu yake. Ingawa mbu mmoja unaonekana umeshushwa na kufunika kitanda.

Ni maabara au darasa la sayansi lenye meza ndefu nyeupe na za majaribio zikiwa na viti vichache vya chuma au mbao vikiwa vimepangwa mbele yake. Nyuma ya meza kuna vifaa mbalimbali vya maabara ikiwemo chupa cha kemikali au vitu vya kupimia.

Ni chumba kikubwa kinachoonekana kuwa maktaba au ukumbi wa kusomea, ambapo mwanafuzi au watu wazima kadhaa wamekaa kwenye meza ndefu na kusoma au kufanya kazi. Wakionyesha umakini katika shughuli zao.

Ni jengo kubwa la ghorofa mbili au tatu lenye usanifu wa kikoloni au wa zamani likiwa na ma nguzo nyingi na verandahs zilizofunika sehemu kubwa ya jengo. Kuna bustani iliyotunzwa vizuri mbele ya jengo hilo.

Ni wachezaji wa mpira wa miguu, wakiwa uwanjani, wakishiriki katika mchezo au mazoezi. Katika sehemu ya katikati, wachezaji wawili wanaonekana wakichuana kwa kuania mpira, mmoja akiwa amevaa jezi nyeusi na mwingine jezi nyekundu."

Jengo kubwa la chuo kikuu au bweni la wanafunzi ikionekana kutoka chini kuenda juu. Kwenye mlango mkuu, kuna bango lenye maandishi Moya Hall na Hall 9 , ikionyesha ni jumba la makazi au bweni la wanafunzi.

Ni chumba chenye vitanda vinne vilivyopangwa kwa mstari kando ya ukuta mrefu wa rangi ya zambarau. Sakafu inaonekana kuwa na rangi nyekundu iliyong'aa. Kila kitanda kina fremu ya mbao na godoro.

Ni maabara ya kisayansi iliyojaa vifaa mbalimbali na sehemu za kazi. Wanafunzi au watafiti kadhaa wamevaa makoti meupe ya maabara na wamejikita katika shughuli zao wakitumia vifaa vilivyopo mezani kama vile hadubini na vifaa vingine vya utafiti.

Ni ukumbi mkubwa unaoelekea kwa jumba la kulia chakula, na umepangwa kwa safu ndefu za meza na viti au madawati. Kuta za ukumbi huo zimepakwa rangi ya buluu chini na nyeupe juu, huku dari ikiwa na muundo wa paa la juu labda la mbao au chuma.

Ni jengo la ghorofa ambalo linaonekana kuwa nyumba na lina muundo wa kisasa na nguzo za mviringo. Nyumba hiyo ina balkoni kubwa ya ghorofa ya pili iliyozungukwa na uzio wa chuma.

Ni daftari, au programu ya kidijitali, yenye kichwa cha habari, na tarehe Monday, twenty fourth, February , chini yake kuna swali la kiroho, au la kimaandiko, linalosomeka how did Samuel respond ?

Ni kundi la watu wakiwa nje wakichoma nyama kwa kutumia kichomeo nyama kikubwa. Watu Wawili mwanamme na mwanamke mmoja anasimama karibu na kichomea nyama.

Kuna wanafunzi wengi wakiwa wamekaa dawati zao binafsi ndani ya ukumbi mkubwa wa darasa. Kila mwanafunzi na dawati na kiti chake na wanapangwa kwa safu, wakiwa wakiwa wameachiana nafasi.

Ni mwalimu akimkabidhi mwanafunzi cheti au tuzo. Mwalimu amevaa mavazi rasmi na mwanafunzi amevaa sare ya shule yenye sketi ya miraba. Wote wawili wanatabasamu na wanafunzi wamekishika cheti cha mikono yote miwili.

Ni tukio, au sherehe ndani ya jengo, kuna watu kadhaa wamesimama, wakiwemo wanawake waliovalia nguo mbalimbali, nyuma yao kuna ukuta uliopambwa na mabango, yenye maandishi, ingawa hayaonekani vizuri.

Kuna vijana wanne wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida wakijishughulisha na simu zao za mkononi, huku kila mmoja akionekana kuzingatia kifaa chake ishara tosha ya jinsi teknolojia imekuwa sehemu muhimu ya maisha.

Wanafunzi wawili kijana na mschana wamekaa kando kando kwenye dawati la shule. Wote wawili wanaonekana kuwa na upunguvu wa uoni, au uoni halifu, kwa sababu wanafanya kazi ya kitabu kilichioandikwa kwa breille. Msichana aliye upande wa kushoto amevalia ngua za rangi ya bluu kijana amevaa shati ya bluu.

Mwanaume mweusi anayefurahia kuketi kwenye kiti cha magurudumu katika zamu kuelekea kamera. Amevalia shati la kijani na aproni ya kahawia. Yuko ndani ya chumba kinachoonekana kuwa warsha au studio chenye meza ya kazi, iliyo na zanaa na vifaa vingine.

Ni kundi la watu mbalimbali wakiwa wameketi katika eneo la kuketi lenye ngazi labda katika ukumbi wa mihadhara chuo kikuu au nafasi kazi ya kisasa .Watu hao wanaonekana kuwa na umri tofauti na asili mbalimbali.

Kuna watu watatu, mmoja akiwa upande wa kulia akichea kwa furaha na mwingine akionekana nyuma yake wakifurahia shughuli ya uchoraji. Mchoraji aliye mbele anaonekana kushikilia brashi na anachora picha yenye rangi mbalimbali.

Mwanamke na kijana wakicheka na kuonekana kufurahia muda wao pamoja, wameshikana mikono na wanaonekana kuwa na uhusiano wa karibu. Kuna meza mbele yao, yenye karatasi na labda vifaa vya kuchora. Nyuma yao kuna chungu kinachoonekana kuwa cha kulala au sebule, chenye kitanda na rafu. Picha inaonekana kuchukuliwa kutoka kwenye skrini ya kompyuta au kifaa kingine, kutokana na vitu vingine vya vinavyoonekana pembeni.

Ni msichana mdogo akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, katikati ya mazingira ya nje yaliyojaa mimea ya kijani kibichi na vichaka vyenye majani ya majano. Msichana huyo ambaye ana nywele ndefu zilizofungwa, ameshika kitabu na anaonekana akikisoma kwa makini.

Kuna mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa msichana akivaa vipokea sauti. Ana nywele nyekundu kahawia na macho ya bluu na anaonekana kutazama upande wa kulia wa picha, huku vidole chake kikiwa kimeguza kindevu chake.

Ni kundi la watu wanne wakiwa wamekusanyika karibu na meza. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mwalimu au msaidizi amesimama nyuma ya kundi hilo akitabasamu na kuangalia mmoja wa vijana.

Kuna mwanamke ameketi kwenye benchi au kiti na ana kitu kinachoonekana kama kitabu kikubwa mkononi mwake. Anaonekana kuwa katika mazingira ya ndani , huenda ni maktaba au chumba cha kusomea kutokana na rafu za viatu zinazoonekana nyuma yake.

Kuna mwanamke mzima na mtoto mdogo wakiwa wamekaa pamoja na kutazama kifaa cha kidigitali, kinachoonekana kama computer kibao. Mwanamke anaonekana akimsaidia au kumfundisha mtoto kutumia kifaa hicho.

Ni kikundi cha watu, ikiwezeka familia, wakishiriki katika shughuli za ujenzi au ukarabati. Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na Down syndrome amevalia shati lenye milia myekundu na myeupe, na anashika brashi, akionekana kuchora na kupaka rangi kitu kinachoonekana kuwa sehemu ya mbao.

Kuna mtoto mdogo mwenye nywele fupi zilizojikunja na tabasamu la kupendeza usoni. Anaonekana kufurahia na ana shauku machoni pake. Mtoto amevaa sweta au shati la rangi nyepesi na ameshika mpira mdogo wa rangi ya bluu. Nyuma yake kuna dirisha kubwa lililoonyeshwa uwanja wa mchezo au eneo la wazi wa vifaa vya watoto na miti.

Kuna mtaalamu wa matibabu au mwalimu, akimchunguza au kumsaidia mtoto mdogo wa kiume. Mwanamke huyo anashika shavu la mtoto kwa upole, na mtoto amefumbua mdomo wake, akionyesha meno yake.

Kuna kundi la watoto wengi wao wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu. Mtoto aliye mbele kabisa mwenye tabasamu pana na la furaha anaonekana akishika kichwa chake kwa mkono mmoja huku macho yake yakiangalia juu. Anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi na amevaa shati jeupe. Nyuma yake watoto wengine pia wamekaa kwenye viti vya magurudumu baadhi yao wakiangalia pande tofauti wengine wakionekana wakicheka.

Kuna wanaume watatu, wakiwa katika mazingira yanayo onekana kuwa warsha, au sehemu ya kazi. Mbele Kuna mwanaume mchanga mwenye ndevu akitumia komputa ya kibao ,huku akionekana kujikita sana kwenye kile anachokifanya.

Kuna mwanamke mzima na msichana mdogo wakiwa wamekaa pamoja mezani ndani ya chumba kinachoonekana kuwa cha darasa au mazingira ya kujifunzia, mwanamke huyo amevaa fulana ya pinki na miwani na anaonekana akimuelekeza msichana jambo fulani kwenye kifaa cha mbao.

Msichana mdogo mwenye ulemavu wa Down's syndrome , akicheza na vizuizi vya rangi mbalimbali. Anaonekana kufurahia na kutabasamu sana. Ana miwani na mikono yake imeinuka juu ikionyesha furaha ya msisimiko yake. Vizuizi hivi vimepangwa mbele yake, vingine vikiwa vimeundwa kuwa piramidi, na vingine vikiwa vimeundwa kuwa majengo marefu.

Kuna msichana mdogo labda mwenye umri wa miaka tatu ama mitano akiwa amevaa gauni la manjano. Amekaa kwenye meza ndogo ya mbao na anaonekana kujishughulisha na kuchora au kuandika kitu kwenye karatasi.

Ni vijana watatu wakiwa wamekaa mezani, labda wakifanya kazi ya shule au mradi pamoja. Kijana mmoja amevaa shati la manjano, mwingine shati jeusi na wa tatu shati la kijani na mistari mieupe.

Kuna mwanamke, huenda mama au mwalimu na mvulana mdogo ambaye anaonekana kuwa na down syndrome , wote wawili wanaonekana kufurahia mda wao pamoja. Wakichora au kufacha shughuli za sanaa.

Mwanamke mchanga, labda mwanafunzi akiwa amevaa vifaa miaalumu vya kusoma ubongo au macho kichwani. Ameketi kwenye kiti anaangalia kompyuta mpakato iliyo mbele yake huku mkono wake ukiwa kwenye kibodi. Nyuma yake kuna mwanamke mwingine akiwa amesimama na kumsindikiza akionyesha ushirikiano.

Ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya au mlezi akimsaidia mvulana mdogo kutembea kwa kutumia kitembezi maalum .Wote wawili wanaonekana kuwa na furaha na wanatabasamu. Ikionyesha mazingira ya kuunga mkono na chanya.

Ni darasa la chekechea au shule ya awali, linaonekana kutoka juu, ambapo watoto kadhaa wamekaa chini kwenye zulia la buluu lenye umbo la duara. Katikati ya duara hilo, mwalimu wa kike amekaa chini akizungumza na watoto.

Ni msichana mdogo, anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi au mapema kidogo, akiwa ameketi mezani na akitabasamu, akiangalia kando ya kamera. Ana miwani, na nywele zake zimerudishwa nyuma.

Mtoto mdogo wa kiume mwenye nywele zilizokunjana, akiwa amekaa kwenye kiti chekunde na mikono yake imeshika masikio yake. Uso wake unaonyesha usumbufu au maumivu, labda kutokana na kelele au mazingira yasiyofaa. Amevalia shati la mraba lenye rangi ya blue na nyeupe.

Kuna mwanamke, anayeonekana kuwa mama, akiwa na mtoto wa kike, wote wawili wamekaa kwenye meza, mtoto anaonekana akicheka, au mwenye furaha nyingi, huku akipiga makofi, na mwanamke anamtazama kwa upendo, na kutabasamu. Kuna vitu vya kuchezea vilivyo na rangi mbalimbali kwenye meza.

Ni miguu ya mtu iliyovaliwa kaptura nyekundu. Imesimama juu ya bkanketi jeupe lililotandikwa kwenye nyasi. Kwenye blanketi hilo, kuna vitu mbalimbali vilivyopangwa ikiwemo taulo la blue na vitu vingine vya rangi nyekundu.

Watoto wachanga wakiwa wamevalia sare za shule zenye rangi ya blue na kaptura au sketi fupi za rangi ya keki au krimu. Wengi wao wanatabasamu na kufanya ishara za mikono zinazoonekana kama ishara Rock And Roll , au ishara nyingine ya kuonyesha furaha na msisimko.

Kuna msichana mwenye umri wa shule ya upili mwenye nywele ndefu za dhahabu na miwani akiwa ameketi kwenye kiti cha mangurudumu cha umeme. Anaonekana akisoma kitabu kwa umakini mkubwa. Msichana huyu yuko kwenye maktaba au duka la vitabu.

Kuna mwanamke mwenye ulemavu wa viungo akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu akitumia kompyuta mbali iliyowekwa kwenye meza. Anaonekana kushika simu au kifaa kingine kidogo mkononi mwake.

Kuna mwanamke mwenye nywele fupi zilizokunjamana na miwani akitabasamu na kuashiria kwa mikono yake akiangalia kompyuta ndogo iliyo mbele yake. Anaonekana kuwa kwenye simu ya <video> au mkutano mtandaoni.

Ni mwalimu au mlezi mwanamke mwenye tabasamu la furaha akimfundisha mtoto mdogo labda msichana kwa kutumia kompyuta kibao. Mtoto anaonekana kuwa makini na anafurahia kile anachokiona kwenye kifaa hicho.

Ni chumba chenye mwanga wa kutosha . Kuna wasichana wawili wanaonekana kwenye chumba hio mmoja akionyesha mwenzake kwenye skrini ya kompyuta mpakato. Kuna meza nyeupe na wote wanaonekana kuashiriana katika masomo ya mtandaoni.

Mtu kutoka nyuma amevaa kifaa cha kusaidia kusikia au kibandikizi cha cochlear nyuma ya sikio lake .Mtu mwingine anaonekana kwa umbali nyuma akifanya ishara za mikono ambazo zinaweza kuwa lugha ya ishara .Hii inaashiria matatizo ya kusikia.

Ni mtoto mvulana mwenye tabasamu pana. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu akicheza mchezo wa kujifunza kwenye nyaya na shanga za rangi mbali mbali. Mchezo huo unaonekana umeundwa kusaidia maendeleo ya mota au ujuzi wa utambuzi.

Kuna watu watatu wameketi karibu na meza inayong'aa, wakiwa wamejikita kwenye shughuli fulani. Mwanaume mwenye upara, aliyevaa shati ya kijani kibichi, yuko katika eneo akishiriki kitu mkononi mwake.

Ni wanaume wawili wote wakiwa wamevaa shati ya blue . Wamesimama karibu na kutazama kifaa cha kieletroniki, labda kompyuta kibao au simu kubwa. Mmoja wao anaonekana akionyesha au kueleza kitu kwenye kifaa hicho, huku mwengine akizingatia kwa makini.

Ni mwanamke na mtoto wakiwa wamekaa mezani. Mwanamke anaonekana akiangalia kitu kwenye kompyuta kibao pamoja na mtoto huku akitabasamu. Mtoto ambaye anaonekana kama mvulana mdogo.

Ni wanafunzi wawili wakiwa darasani au mahali pa kusomea. Mwanafunzi mmoja ambaye anaonekana kuwa msichana na amevalia barakoa ya bluu anatumia lugha ya ishara kuwasiliana.

Kuna mwanaume anayejulikana kama MUTAMBO ALBERT ameketi nyuma ya meza iliyojaa mafaili na karatasi. Amevalia suti na tai akitoa sura ya mtu mwenye mamlaka au anayehudumu katika nafasi ya uongozi.